Wachezaji wa mchezo wa mpira wa vikapu wanaocheza huku wakionekana wakingangania mpira. Kwa umbali wanaonekana mashabiki wanaoangalia mchezo huo.

Wachezaji ambao wamekusanyika kabla ya kuanza mchezo wao. Wananong'onezana jinsi wakakavyocheza katika mchezo utakaoanza.

Wachezaji ambao wako kwenye harakati ya kucheza mpira. Wengi wa wachezaji hawa, wamevalia majezi ya rangi ya manjano na wengine wamevalia majezi ya rangi nyekundu.

Mashabiki wengi ambao wanashangilia timu yao. Wengi wameweza kuvalia majezi ya rangi ya kijani kibichi na mwengine amejichora na kuandika michoro katika mwili wake.

Watu ambao wako kwenye shughuli ya kufanya kazi kwenye kituo kuu ya serekali ya huduma kenya. Mmoja wao ameketi kwenye dawati ya huduma kenya.

Mashabiki wanodhabikia timu yao wameweka mikono yao juu ishara kwamba timu ya inafanya vizuri, wengi wao wamefalia nguo na majesi ya rangi ya samawadi.

Mbinu mbadala ya kusuluhisha migogoro ya mia moja na hamsini na tisa ya katiba ya Kenya, inayotolewa na mahakama.

Wachezaji ambao wanashangilia hii huenda ni baada ya kufunga bao wachezaji hao wamevalia nguo ya manjano na ma jersey yao yameandikwa betika.

Watu wawili ambao wamo katika ofisi ya kutoka nje ya nchi mwingine anamsaidia ama ni mfanyikazi wa ofisi hiyo .

Afisa mmoja ambaye amevalia sare akionekana kushugulikiwa ili kupata huduma za serikali kwenye kituo hiki cha Huduma Kenya.

Watu ambao wamepiga foleni ili kuweza kupata huduma za serikali huku anaye wasaidia huenda ni msaidizi wa serikali na anatumia tarakilishi.

Mchezaji mwanariadha ambaye ameangukia kwenye maji chafu, hii ni huenda amekua akiruka viunzi.

Rais wa nchi ya kenya William ruto akiandika kitu fulani kwenye hafla ya kuapishwa kwake, majaji wengi wanaonekana kuwa kando yake.

Mtu mmoja ambaye ameketi chini kwenye ofisi ya huduma Kenya huku amevalia barakoa inaonekana kwamba anamngojea mteja.

Mashabiki ambao wanafurahia huku wakiangalia timu yao ikicheza moja wao ameshika kitamba ilichoandikwa Gor mahia ambayo huenda ni timu wanayoshabikia pia wamevalia majezi ya timu hiyo.

Wafanyikazi ambao wamevalia sare rasmi ya ofisi hii ambaye ni ofisi ya huduma kenya. Kuna mteja ambaye amevalia barakoa na anangoja kupata huduma ofisini humu.

Wafanyikazi wa serikali walioko kwenye chumba kuu ya Huduma Kenya ambapo ofisi hii inatoa huduma za serikali tofauti kwa wananchi.

Watu wengi ambao wameketi chini kwenye ofisi hii ya kupata huduma ya kuweza kupata pasipoti unayotumia kwenda nchi za ng'ambo.

Watu ambao wamevalia nguo au uniform nyekundu uku wakinongonezana. Hii ueda ni kwenye hafla ya kisiasa.

Wachezaji wanawake ambao wamevalia sare. Wanawake hawa wanaonekana kupiga makofi kuonyesha ishara kwamba wanasherehekea wenzao wanaoendelea kucheza.

Wanaume ambao wamevalia sare rasmi, ya kufanya kazi kwenye ofisi hii, ya huduma Kenya, mwanamke anasaidiwa kupata huduma aliyoikujia.

Mashabiki wengi ambao wamekusanyika baada ya mchezo. Mashabiki hawa wamevalia majezi na ni ishara kwamba ni timu waliokuwa wakishabikia.

Mfanyakazi wa serikali akiwa kwenye ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ni pahali pa kuunda vitambulisho na ambapo kuna mteja ambaye amekuja kupata huduma hii.

Shabiki sugu ambaye amevalia majezi mekundu, na amechora rangi tofauti kwenye uso wake , ishara kwamba ni rangi ya bendera ya Kenya.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya Martha Koome ambaye anaweza kuwa anahutubia kongamano ama anaweza kuapishwa ili kuanza na kuchukua hatua rasmi kuwa jaji mkuu.

Wafanyikazi wa kituo cha kutoa huduma za serikali ya Huduma Kenya, wamesimama wima na kujipanga ili kuweza kupigwa picha.

Watu ambao wameketi chini huku wakionekana wakiandika vitu fulani. Huenda anamsajili mwanadada ambaye amesimama huku akiwaangalia ambao wameketi.

Wachezaji wawili ambao wanaonekana kucheza mpira wa miguu. Wachezaji hao wako kwenye harakati hii na wamevalia majezi yao. Jezi la mwingine ni ya manjano na jezi ya mwingine ni ya rangi ya blue .

Watu watano ambao wamesimama na kuangalia dirisha uenda wanapokea huduma kwa benki. Kuna askari aliyevalia sare za wanajeshi.

Wafanyikazi ambao wamevalia sare rasmi katika ofisi ya huduma Kenya. Wote wanaonekana kuvalia barakoa na mwingine anamuangalia mteja.

Watu ambao wameketi chini kwenye ofisi ya Huduma Kenya, pahali pa kuketi pa wateja hii wazi na watu hao wanagonja wateja hao.

Aliyekuwa rais wa nne wa taifa la Kenya Uhuru Kenyatta akinong'onezana na aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya David Maranga.

Watu wawili ambao wamevalia suti na wengine wamevalia sare rasmi za majaji. Watu hawa ueda wanatokea kwenye hafla ya kortini.

Wachezaji wawili ambao wanacheza mchezo wa soka, wachezaji hawa wengi wao wamevalia majezi ya kijani kibichi, na mwingine kavalia jezi ya samawati.

Watu wawili, mmoja ako nje na mwengine ako ndani. Aliye ndani amevalia sare rasmi za ofisi, ishara kwamba ni mfanyikazi katika ofisi hii.

Kongamano la kisiasa wanaharakati wamesimama na huenda wanahutubia wanahabari. Kongamano hili ni la chama cha ODM jinsi tunavyoona maandishi.

Watu ambao wamevalia barakoa na wamesimama nje ya ofisi ya kutoka nje ya nchi. Anayewaongelesha ueda ni mfanyikazi ofisi humo.

Mtu ambaye amevalia kofia mbili kwenye uso na kichwa chake. Kufia hili lake limechorwa jogoo nakuandikwa KANU ambaye niishara kwaba nilakisiasa ama ni chama cha kisiasa.

Watu ambao wamevalia sare rasmi za ofisi wameketi chini wakigonja wateja ili waweze kuwahudumia.

Aliyekuwa rais wa taifa la Kenya Uhuru Kenyata, akiwa ametabasamu huku amesalimja mwanamke mmoja kwenye hafla ya kisiasa.

Rais wa taifa la Kenya William Ruto akiwa ameinua mikono yake ishara kwamba anashangilia ambayo huenda ni timu kwa sababu amevalia jezi.

Wachezaji ambao wako uwanjani na wameweka mikono juu ishara kuwa wanashangilia baada ya mchezo wao. Wamevalia nguo au majezi ya manjano huku wakiangalia mashabiki.

Watu watatu wanaonekana kwenye ofisi ya Huduma Kenya. Kuna wafanyakazi wa ofisi hii ambaye amevalia sare zake rasmi huku akimuhudumia mteja ambaye ameketi chini.

Mahakama kuu wa taifa la Kenya ambao imetoa ishara kwamba kila moja ikiwemo watu wanajiusisha na mapenzi ya jinzia moja wana aki wa kuunda kundi yoyote.

Maafisa kuu serikalini wakiwa kwenye ofisi ya uhamiaji wakinong'onezana kuhusu jambo fulani iliyotokea kwa miezi iiliyopita .

Watu ambao wamekuja hapa ili kupata huduma ya vitambulisho, wengine wa hao watu wamevalia sare rasmi.

Wanakamati wa siasa , na kiongozi wao Kalonzo Musyoka , akiwahutubia wanahabari nje ya nchi . Wanakamati hao wamekusanyika baada ya mkutano .

Kituo cha huduma kenya na kuna mteja ambaye amekuja na anamuongelesha mfanyakazi wa kituo hiki. Wote wawili wameweza kuvalia barakoa.

Watu ambao wanapata huduma na wanaweza kuelezwa jinsi watakavyojaza fomu hizi ambavyo wanapaswa kujaza kwa ustadi maalum.

Watu ambao wameketi chini uku wakiandika kwenye karatasi. Watu hawa ueda wanasaidia watu kupata huduma fulani.

Rais William Ruto akiwa ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Kando yake kuna mke wake na hii ni kwenye hafla ya kuapishwa kwake.

Jaji mkuu Martha Koome, akiwa ameshikilia Bibilia, na anaongea. Huenda ako kwenye harakati ya kuapishwa.

Mchezaji wa timu ya ulinzi, ambaye anapokea jezi. Jezi limeandikwa jina lake na ishara kwamba anapokea kuwa ni zawadi, ama anajiandaa kwenda kuchezea timu yake.

Mashabiki wa nchi ya Kenya. Mashabiki hawa wamo uwanjani ili kusherehekea ligi ambayo inawezekana kwamba kuna mchezo unaoendelea. Mchezo huu ni mchezo wa rugby .

Mtu ambaye ameshika kipasasauti, nyuma yake kuna maandishi ambapo, yapo chini inaonekana kwamba huyu mtu anaongelesha watu mbeleni.

Wachezaji wa mpira wa soka ambao wamejipanga ili kuweze kupiga picha kabla ya mpira wao kuanza. Mashindano haya ni mashindano ya chapa dimba ambapo tunaona wamebandikwa kwenye mashati yao.

Wanawake watatu wanao cheza mpira wa kikapu. Wanaonekana kung'ang'ania mpira. Wawili wao wamevaa majezi ya rangi ya bluu na nyingine amevaa ya rangi ya nyeupe.

Watu ambao wamepiga foleni katika chumba kuu ya huduma ambapo ni ofisi kubwa ya huduma ya serikali. Watu hawa wanangoja kupata huduma za serikali tofauti tofauti.

Wachezaji wa mpira wa soka. Wachezaji hawa wamevalia majezi ya rangi ya njano na wengine kuvalia jezi za rangi ya kijani kibichi. Wamo katika uwanjani na wanacheza mashindano yao, ya ligi ya Kenya.

Mashabiki wanaopiga picha katika uwanja kubwa wa nyayo, washabiki hawa walikuwa wanashabikia timu yao, ambayo imeweza kushinda.

Wachezaji ambao ni wa nchi ya Kenya na wanachezea katika timu ya ULINZI tunayoona kwa mashati yao, imeandikwa hivo kwa ufupi. Wachezaji hao wanaonekana kuwa wanangojea kuambiwa jinsi watakavyocheza.

Watu ambao ni mashabiki na wamevalia majezi nyekundu, hii ni ishara kwamba wanashabikia timu yao na wanapendezwa na jezi ya timu yao. Wanaangalia mbele ishara kwamba mchezo unaendelea.

Watu ambao wameketi chini na kungoja huduma za serikali katika chumba cha kupata huduma zao za serikali za huduma. Moja ya wafanyikazi katika nyumba hiyo amesimama na kuangalia wateja hao.

Jaji mkuu wa Kenya wanaandama na rais William Rutto huku rais amevalia tai yake na nguo zake za nyeusi.

Mashabiki wa nchi ya Kenya wanaonekana kufurahia huku wakipiga picha katika kushabikia timu yao. Wamejipaka rangi kwenye nyuso zao na moja amevalia miwani. Wamejipaka uso ishara kwamba ni wa nchi ya Kenya.

Mashabiki wa timu ya Kenya. Wengi wao wamevalia majezi au nguo ya rangi ya nyekundu. Wanaangalia mpira ambao huenda inaendelea.

Waudumu wa serekali wanafanya kazi katika ofisi ya huduma Kenya, watu hawa wamefalia sare zao rasmi ya kufanya kazi.

Wahudumu wa serikali anaofanya na huduma Kenya ambao wameketi jini huku wakingoja wateja ili kupata huduma ya serikali.

Kiongozi wa jimbo la Nairobi, Mheshimiwa Rachel Shebesh. Yeye amesimama, huku kando yake kuna maandiko yaliyoandikwa kwamba anasimamia usalama.

Rais wa Kenya daktari William Ruto akiandamana na jaji mkuu Martha Koome huenda wanatokea kwenye hafla ya majaji.

Watu ambao wameketi chini huku wakiandika karatasi inaonekana kuwa kuna anayesimama na anasaidiwa kujaza fomu hii.

Raisi wa nne wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta ambaye anaapishwa. Kando yake ni bibi wake Margret Kenyatta, ambaye ameshikilia bibilia ya kuapishwa.

Rais wa nchi ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, akiwasalimia majaji. Kando yake kuna jaji mkuu ambaye ameandamana naye.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akihutubia wanahabari. Nyuma yake kuna watu wengine ambao huenda wamo katika muungano mmoja na majaji wanaoongozwa na Martha Koome.

Mtu ambaye anakuja kupata huduma za kuunda ama kuundiwa kitambulisho , kando ya kuna muhudumu anayemsaidia uenda anafanya kazi katika ofisi hii.

Mashabiki wengi ambao wanashangilia timu yao wanaangalia mbele ishara kwamba kuna mchezo unaoendelea na wanashangilia kwa tabasamu kubwa.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome akitoa hotuba yake kwa wanahabari katika kongamano la mahakama.